Vifaa na miundombinu ya elimu ambayo yanawezesha wanafunzi kuja na kuchagua vitabu vile ambavyo wanaweza hitaji kutumia katika masomo yao ya kimaisha na kuwasaidia katika maisha haya ambayo tunaishi siku ya leo.